Hawa ni ngombe, ngombe hawa wametengewa mahali pa kukaa, kuna mahali pa kukula nyazi, kuna mahali pa kupunzika, na kuna sehemu ya kunywa maji. Kuna ng'ombe ambao wanakula nyazi, kuna mwingine amepumzika, na kuna wengine wamesimama kanakwamba walikuwa wanatoka kunywa maji.

Picha hii ni ya rangi ya kijani kibichi. Na kwenye picha hii ni ndizi ambao umening'inia kwenye mgomba wake. Ndizi hii inaonekana kuwa iliweza kupata madini bora na hivyo, mazao ni nzuri.

Kuna ng'ombe na watu ambao wanonekena wakitembea wakiwa wanaangalia ng'ombe hao. Na pia ng'ombe hawa wanaonekana wakila nyasi na rangi ya ng'ombe hao kwa wingi ni nyeupe na nyeusi.

Picha hii inaonyesha ndizi ambayo imewekwa juu ya gari huenda inapelekwa sokoni kwa ajili ya uuzaji.

Hapa ni shambani, na kwenye shamba hii kuna migomba mengi sana ambayo ina ndizi, na ndizi hizi inaonekana kuwa imetunzwa vizuri na kupata madini yote na pale kando kuna mtu ambaye amesimama.

Hapa ni shambani, kwa shamba hii kuna migomba ya ndizi ambayo ina ndizi na ambayo haina ndizi. Kwa migomba ambayo ina ndizi, imefungiwa vijikaratasi kwa ajili ya uivaji.

Hapa ni shambani na kwenye shamba hii kuna mkulima ambaye amebeba mahindi na kuinua juu anaonyesha mazao ya shamba yake na mahindi hiyo inaonekana kuwa imeweka vizuri kumaanisha kuwa ilipata madini yote.